Kuna watu hapa wanalisha ng'ombe, wengine wanakama maziwa ya ng'ombe huku mwingine analeta ama anasaidia wale ambao wanakama hiyo maziwa ya ng'ombe.

Hapa kuna daktari imevaa maglovu , maski miwani anamchangia dawa tofauti tofauti kwa pahali pamoja. Huyu daktari amekaa ndani ya laiburari.

Mahali pa kulisha ng'ombe. Kuna watu kazi yao hapa ni kulisha ng'ombe. Wamejenga jengo kubwa sana ili kumsaidia ng'ombe yao. Hao ng'ombe hawaendangi nje, wanaletanga nyasi pamoja na maji hapa.

Hapa kuna mwanaume mmoja pamoja na ng'ombe. Huyu mwanaume anakamuliwa maziwa wa ng'ombe kwa baketi. Kwa hivyo huyu mzee anachunga ng'ombe.

Hapa ni majengo ambaye, watu wanalisha kwa ng'ombe. Kuna watu wawili ambaye hapo wamesimama ilikumsaidia, kumsaidia hio ng'ombe. Ng'ombe huwa wanatoa, wanaletanga faida mingi sana kama vile, maziwa milk .